Kuna jengo kubwa la kisasa, lenye paa la rangi ya njano, linalotumika kwa uzalishaji wa umeme, mvuke mwingi, unafuka kutoka kwenye mitambo mbali mbali, inayozunguka jengo hili, eneo hili limezungukwa na mabomba na nyaya kubwa, za kusafirisha umeme kwenda sehemu tofauti.

Kuna kituo kikubwa cha umeme, chenye minara mirefu ya chuma, na nyaya nyingi zinazosambaza umeme. Sehemu hii, imezungushiwa uzio wa usalama, na ipo kwenye eneo tambarare, lenye nyasi kavu. Anga ni safu ya bluu, bila mawingu mengi. Inaonyesha hali ya hewa ni nzuri.

Muonekano wa kituo cha umeme kilichojaa miundombinu ya waya na nguzo za umeme wa nguvu. njia ya saruji imejengwa katikati ikielekea mbali. Mazingira yanazungukwa na nyasi na miti kwa mbali, yakionyesha kuwa eneo hili liko pembezoni.

Mandhari inaonyesha kituo kikubwa cha kusambaza umeme chini ya anga safi ya samawati, miundo mirefu ya chuma, inasimama imara, ikiwa na nyaya nyingi, zinazopita juu, eneo hili limezungukwa na ardhi tambarare yenye changarawe na simiti.

Watu waliovaa mavazi ya usalama wanaonekana wakisimama karibu na kituo cha kusambaza umeme, mmoja wao anaelekeza kidole kuelekea eneo lenye nyaya za mitambo, mingi ya umeme, hii inaashiria kuwa, wanafanya ukaguzi, au ziara ya kitaalamu.

Majengo makubwa ya viwandani yanaonekana katikati ya mandhari ya milima na miti ya kijani. Moshi mweupe unafuka kutoka kwenye mabomba ya mtambo. Ishara ya shughuli za uzalishaji wa nishati. Barabara ya lami inapita kuelekea kwenye majengo haya ikiunganisha maeneo mbalimbali ya kiwanda.

Mitambo ya kudhibiti umeme imefungwa ndani ya chumba safi, chenye mwangaza wa kutosha, kila kabati lina vifaa vya kielektroniki, vinavyosaidia katika usambazaji, na usimamizi, wa nguvu za umeme, mazingira haya, yanahitajika usalama, wa uhali ya juu, na matunzo ya mara kwa mara, ilikuhakikisha ufanisi wa mfumo.

Kuna bwawa kubwa lenye maji mengi linalozungukwa na majengo ya miundo mbinu ya umeme. Jengo kuu la kati, lina milango mikubwa ya chuma. Inaonekana ni sehemu ya kituo cha kudhibiti mtiririko wa maji. Mandhari ya nyuma ina miti mingi ikionyesha eneyo hili lipo sehemu ya kijani.

Nguzo za umeme zimesimama mfululizo zikielekea juu ya mlima wenye uoto wa kijani. Mandhari ya asili inaonyesha maeneo ya kilimo na nyumba chache kwa mbali. Anga ni la bluu lenye mawingu hafifu likiongeza uzuri wa mazingira.

Kundi la watu, limevalia mavazi ya kitamaduni, na linafanya onyesho la ngoma jukwaani, sakafu ni ya mbao, na kuna viti vya kijani, na nyekundu, kwenye sehemu ya watazamaji, mandhari yanaonyesha, ni ukumbi wa ndani, wenye pazia refu, nyuma ya jukwaa.

Twiga amesimama karibu na uzio wa chuma na anaonekana kuwa anamtazama mtu kwa karibu. Mazingira ya nyuma yanaonyesha ni sehemu ya pori, au hifadhi ya wanyama. Rangi ya twiga ni ya kahawia na madoadoa meusi, ikiwa ni kivutio kikubwa kwa watazamaji.

Wawili hawa wako karibu na maporomoko ya maji; eneo lenye mandhari ya kuvutia na utulivu. Mwanamke anaonekana kushangazwa na kufurahi huku akiangalia mwanaume kwa makini. Mwanaume amepiga magoti mbele ya mwanamke.

Ipo katika jiji la Nairobi; mbele ya jengo la Maktaba Kuu ya Kitaifa ya Kenya. Watu wanaonekana wakitembea na wengine kusimama karibu na sanamu maarufu ya Dedan Kimathi. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za mjini na mazingira safi, yenye mandhari ya kijani.

Watu wawili, wameinama, kando kando ya mto, wakikusanya taka taka, mazingira yanazungukwa na uoto, wa kijani, na maji ya mto, yanatiririka pembeni, inaonekana wanajihusisha na shughuli, ya usafi wa mazingira.

Maji yanavuja kutoka kwenye mabomba makubwa yaliyo pasuka ardhini. Upotevu huu wa maji unaweza kuadhiri upatikanaji wa maji safi kwa jamii. Matengenezo ya haraka yanahitajika ili kuzuia uharibifu zaidi na kulinda mazingira.

Watu watatu wanafanya kazi ya kusafisha uchafu kando ya mto uliyotapakaa takataka. Mmoja wao, amevaa mavazi ya kazi na anaonekana kutumia kifaa kama jembe kuchimba kusukuma taka, wengine wawili wamesimama karibu na miti mikubwa, mmoja akichambua taka huku mwengine akishika mabaki ya majani.

Taka zimejaa ndani ya mfereji wa maji machafu katika eneo lenye watu wengi. Watu wameketi na kusimama karibu na mfereji huo, wakionekana kuwa katika soko la umma. Mazingira haya yanaonyesha changamoto ya usafi na mifumo nduni ya maji taka.

Watu wawili wameinama wakikusanya chupa za plastiki zilizo tupwa kando ya mto. Mazingira yamejaa taka za plastiki huku vichaka vikiwa vimeota karibu. Kazi yao inaonekana kuwa ya kusafisha eneo hili kutokana na uchafu ulio kidhiri.

Mto wenye maji ya utulivu, umezungukwa na uoto wa asili, wa kijani kibichi, mbingu ni safi yenye mawingu mepesi, yanayoakisi kwenye uso wa maji, mandhari hii inaonekana kuwa tulivu, na yakuvutia kwa mapumziko.

Watu watatu wamevaa mavazi ya kitamaduni wakiwa katika eneo la wazi lenye majani. Wawili wao wamesimama wakicheza huku wa katikati akipiga ngoma kwa furaha. Wote wanaonekana kufurahia shughuli ya kitamaduni waliojihusisha nayo.

Taka nyingi za plastiki zimezagaa kwenye dampo kubwa lisilo na mipaka inayoonekana. Mazingira yanaathirika vibaya kutokana na uchafuzi huu unaoendelea. Anga linaonyesha mawingu mazito ishara ya hali ya hewa isiyo ya kawaida.

Mifereji ya plastiki ya rangi ya bluu imepangwa kwa mviringo ikiwa na mwangaza mkali unaotokea katikati. Nuru hiyo inaonekana kuangaza kutoka ndani ya bomba moja na kutawanyika kwenye mengine. Mpangilio huu unatengeneza mwonekano wa kipekee wa kuvutia wa mwanga na vivuli.

Wanyama wawili wa porini, wamesimama kwenye nyasi ndefu, katikati ya mazingira ya kijani. Wote wawili wanaonekana kuwa makini, wakitazama upande tofauti. Mandhari yao, imezungukwa na vichaka, na mawe, ikiashiria eneo la misitu.

Njia ya mawe imepita karibu na ukuta wa jengo jeupe, lenye paa ya samawati na bomba kubwa la mabomba linalopita ukutani. Mimea midogo ya kijani imepangwa kwa mtingo wa kupendeza kando ya ukuta huo. Anga ni angavu na mawingu meupe kuashiria hali nzuri ya hewa.

Mtu amevaa barakoa na kofia, amesimama karibu na mto huku ameshika mche wa mti wenye mizizi iliyojaa udongo. Nyuma yake kuna nyumba za mabanda na mazingira ya kijijini. Inaonekana ashiriki katika shughuli ya upandaji miti au uhifadhi wa mazingira.

Mlezi amebeba simba kwenye mgongo aliyevaa sare za kazi. Mlezi anaonekana kucheka na kufurahia tukio hili. Mazingira ni ya uzio wa wanyama pori na udongo mwekundu.

Watoto wamevalia mavazi ya kitamaduni na wanafanya maonyesho ya ngoma ya asili kwenye ukumbi wa michezo. Wamepanga mstari wakicheza kwa ushirikiano na umakini mkubwa. Mandhari ya ukumbi unaonyesha viti vingi vya watazamaji na jukwaa mbele.

Mtu aliyevalia sare za kazi na kofia usalama, anakusanya taka karibu na mto. Mazingira ya eneo hili, yanaonyesha uchafu mwingi uliotupwa kiholela. Nyuma kuna majengo na miti, hali ya hewa ikiwa yajua na mawingu kidogo.

Watoto wawili wamesimama karibu na dampo kubwa la taka, linalovuta moshi muzito. Watu wengine wanaonekana wakichakura kwenye taka hizo kutafuta vitu vya thamani. Mazingira haya, ni hatari kiafya, kutokana na uchafu na moshi, unaotoka kwenye uchomaji taka.

Jengo refu lenye maandishi ya kwa mabano Samsung , limejengwa katikati ya mji wa kisasa . Mbele ya jengo hilo kuna sanamu ya mtu , aliyeketi pamoja na chemi chemi inayopuliza maji. Anga ni safi, na miti ya minazi imepandwa kando ya barabara.

Mtu mmoja anatembea pekee yake kwenye njia ya udongo katikati ya msitu wenye miti mingi ya kijani. Mwanga wa jua unapita kwa mbali kupitia matawi, ukionyesha utulivu wa mazingira. Njia imejikunja kuelekea mbele ikionekana kama safari baado ni ndefu.

Twiga anasongea karibu na uzio, akilishwa na mtu, aliyesimama upande wa pili wa uzio, mandhari ya asili, yenye miti mingi na nyasi za kijani, inazunguka eneo hili, twiga mwingine, anaonekana kwa umbali, akitembea kwa utulivu.

Mto mchafu umejaa taka nyingi za plastiki na uchafu mwingine unaolea juu ya maji. Pembeni kuna mbwa amelala karibu na kichaka na nyumba za mabanda zinaonekana upande wa pili wa mto. Mandhari inaonyesha hali duni ya mazingira na changamoto za usafi katika maeneo ya mabanda.

Kuna bwawa la maji katikati ya mji lenye chemichemi inayotiririsha maji juu. Majengo marefu yanaonekana upande wa kushoto yakiwa yamezungukwa na miti ya kijani. Hali ya anga ni safi na anga linaloonekana kua la bluu lenye mawingu meupe.

Watoto wameketi sakafuni wakifurahia mlo wao wa mchana wakiwa kwenye mazingira ya shule. Wamevaa mavazi ya kawaida na wanaonekana kutulia huku wakila kwa pamoja. Ukuta wa samawati nyuma yao unaashiria sehemu isiyo rasmi lakini yenye jitihada za kuwahudumia.

Mandhari ya asili inaonyesha nyasi nyingi, miti na vichaka vingi katika maeneo tofauti. Mto mdogo unapita katikati ya baadhi ya maeneo, huku miti mirefu ikisambaa kwa umbali. Uoto wa kijani unatawala mazingira haya, ukionyesha hali ya hewa nzuri na mvua ya kutosha.

Askari wa wanyama pori amesimama karibu na simba; aliyelala chini akiwa hana fahamu na amejeruhiwa. Mazingira yanaonekana ni ya porini yaliyozungukwa na uzio wa waya na miti ya asili. Askari huyu ameshikilia silaha na kifaa maalum mkononi mwake; akionekana kuchunguza hali ya mnyama huyu.

Bendera nyingi za mataifa mbalimbali zimepandishwa juu karibu na uwanja wa ndege. Watu wachache wamesimama kando ya barabara karibu na gari la njano lililoegeshwa. Mazingira yanaonekana kua safi na ya kupendeza yenye mandhari ya kijani na miti ya minazi.

Majengo yanaonekana yamejificha katikati ya miti mikubwa yenye majani machache, eneo la mbele limejaa nyasi na linaonekana kuwa sehemu tulivu, ya mapumziko, anga ni safi, ikionyesha hali ya hewa, ya utulivu.

Njia ya kahawia ya matofali, inapita katikati ya msitu wenye miti mirefu, na yenye majani mengi ya kijani. Mazingira yanatoa hisia, ya utulivu, na hewa safi, ya asili. Upande wa njia, kuna uzio mdogo, wa kuni, unaozuia watu, kuingia kwenye vichaka.

Mnyama mkubwa mwenye pembe ndefu amesimama kwenye nyasi ndefu. Ndege wadogo wanaonekana wakiwa juu ya mgongo wa mnyama huyu. Mandhari ya nyuma inaonyesha anga ya bluu na mazingira ya mbali ya porini.

Wanawake wawili, wanajishughulisha na kuchota maji, kutoka bomba la mtaa, eneo linaonekana kuwa la makazi duni, lenye changamoto ya miundo mbinu, kuna madumu ya rangi tofauti tofauti, yakisubiri kujazwa maji.

Ndege mwenye manyoa ya njano na madoa meusi amekaa juu ya tawi lenye majani ya kijani. Mandhari ya nyuma, imejaa rangi ya kijani na dhahabu ikionyesha mazingira ya asili. Ndege huyu anaonekana mtulivu huku akitazama upande wa kulia.

Ni mandhari ya milima, yenye mandaki ya kijani kibichi, na anga lililofunikwa na mawingu meupe. Mandhari, inaonekana wazi na ya kuvutia, ikiashiria sehemu ya asili isiyoguzwa.

Mti mmoja umesimama katika ya eneo la tambarare karibu na bwawa la maji. Mandhari hii ni ya asili yenye nyasi ya kijani na anga lenye mawingu mepesi. Mazingira haya yanaonekana kua tulivu na ya kupendeza.

Kundi la watu, waliovaa sare za kijani kibichi, wanajaribu kumuingiza kifaru mweusi, ndani ya gari la wazi. Wanaonekana kumvuta kwa kamba huku wengine wakiwa tayari kumsaidia akiingia. Mandhari inaonyesha, eneo la wazi na nyasi kavu.

Msichana na mvulana wamevaa barakoa na wanashirikiana kupanda mti kwenye mazingira ya msitu. Watu wengine pia wanaonekana nyuma wakishiriki katika shughuli hii. Hili linaashiria kampeni ya kuhifadhi mazingira au upandaji miti.

Makazi mengi ya mabanda, yamejengwa kwa kutumia mabati, na yapo karibu karibu. Eneo hili linaonekana kuwa na msongamano mkubwa, wa watu, na miundo msingi duni. Kuna miti michache, inayoota katikati ya nyumba hizi.

Mtu mmoja anafanya kazi ya kuokota nguo karibu na mto uliojaa taka. Mazingira yanaonyesha kiwango kikubwa cha uchafuzi wa mazingira unaotishia afya ya binadamu. Nyuma kuna makazi na majengo yanayoashiria kuwa, eneo hili ni sehemu ya mji au mtaa wa watu wa kipato cha chini.

Kuna mti mkubwa wa mwavuli umesimama katikati ya uwanda wa nyasi za kijani. Mandhari inaonekana ya asili na tulivu chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe. Mazingira haya yanaweza kuwa sehemu ya mbuga ya wanyama.

Ng'ombe watatu, wameonekana wakiwa kwenye maji ya bwawa, lenye rangi ya udongo. Eneo la bwawa, limezungukwa na miamba, nyasi, na mimea porini. Mazingira haya, yanaashiria kuwa ni sehemu ya hifadhi, au mbuga ya wanyama.

Kundi la watu limevaa fulana za usalama na wanapanda miti kwenye eneo wazi. Kila mtu anashughulika kwa bidii kupanda mche mmoja kwenye mashimo yaliyo andaliwa. Mazingira yanaonesha juhudi za kuhifadhi mazingira na kupambana na uharibifu wa ardhi.

Ndege mwenye rangi nyeupe na miguu miekundu anatembea ndani ya maji. Kichwa chake kimeinama kana kwamba anatafuta chakula. Mdomo wake ni mrefu na umepinda kama kijiko.

Simba amekaa juu ya mwamba, akitazama mbele kwa utulivu, kana kwamba anatafakari, mandhari ya nyuma inaonyesha jiji lenye majengo marefu, likiwa mbali, mchanganyiko huu wa wanyama pori, na mji, unatoa picha ya kuvutia, ya maingiliano kati ya asili, na maendeleo.

Watu wachache wanaonekana wakitafuta vitu kati ya taka nyingi zilizotapakaa ardhini, mazingira haya, yanaonyesha uchafuzi mkubwa, na hali duni ya maisha, nyumba za mabati, zinaonekana upande wa kushoto, zikionyesha eneo la makaazi, ya mabanda.

Twiga mwenye madoa ya rangi ya kahawia na manjano, amesimama kwenye uwande wenye nyasi kavu na vichaka. Miti mirefu yenye majani ya kijani ipo nyuma; ikiashiria mazingira ya porini. Upande wa kushoto kuna chombo cha chuma chenye miguu minne. Huenda kikawa ni sehemu ya kulishia wanyama.

Mtaa wa mabanda unaonekana kuwa na nyumba zilizojengwa kwa mabati na udongo. Ardhi imejaa matope na kuna mfereji mdogo wa maji taka unaopita katikati. Mazingira yanaonyesha changamoto za miundo mbinu, na hali duni ya makazi.

Katika eneo la mtaa, jengo limebomolewa na kuchanganyika na mabaki ya miti na bati. Tingatinga linaendelea kubomoa huku watu wakitazama kwa karibu. Majeruhi au manusura wanaweza kuwepo karibu lakini hali ya tahadhari inaonekana kutawala

Mto mchafu unapita kati ya makazi ya watu huku taka zikiwa zimetupwa kando. Mazingira ya pembeni yanaonyesha ukosefu wa usafi, uhifadhi wa mazingira. Majani yameota kwa wingi upande mmoja wa mto, huku upande mwingine ukiwa na taka na udongo.

Kuna wanyama wanaochunga kwenye eneo la wazi lenye miti mingi na majani ya kijani. Miongoni mwao kuna mbuni na paa wakitembea kwa utulivu chini ya kivuli cha miti. Mandhari hii inaonekana kuwa sehemu ya hifadhi ya wanyama pori au bustani ya wanyama.

Taa za barabarani zimewekwa juu ya nguzo katikati ya jiji lenye shuguli nyingi. Basi jeusi limeegeshwa karibu na taa hizi, huku watu wakitembea kando ya barabara. Jengo la rangi ya manjano limeonekana nyuma likiwa na nembo za biashara.

Kuna watu wanatembea kando, kando ya barabara kwenye eneo la jiji lenye shughuli nyingi. Pembeni kuna mabasi ya usafiri wa umma yaliyopakiwa kwenye rangi angavu na michoro ya kuvutia. Eneo hili linaonekena kua kituo kikuu cha magari ya abiria mjini.

Barabara kubwa yenye njia mbili inaonekana kuwa safi na haina msongamano wa magari. Kuna magari machache yanayoelekea pande tofauti na mabango ya matangazo yanaonekana kando ya barabara. Mandhari ya mazingira ni ya kijani na anga ni ya mawingu kiasi.

Gari la usafiri wa umma aina ya matatu limeegeshwa kando ya barabara katikati ya jiji. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea au kusimama karibu na gari hilo, wengine wakiwa kwenye shuguli zao za kila siku. Majengo ya biashara na matangazo makubwa, yanaonekana upande wa nyuma, yakionyesha eneo lenye shuguli nyingi.

Magari ya usafiri wa umma, yameegeshwa kando ya barabara, huku watu wakitembea, na wengine wakisubiri kupanda, jengo la biashara linaonekana nyuma, likiwa na vibao vya matangazo, pikipiki pia zimepaki karibu zikionyesha shughuli nyingi, za usafiri mjini.

Kijana mmoja alisimama kando ya basi lililoegeshwa pembeni ya barabara yenye maji na matope. Kuna mabasi mengine na watu wachache wanaoonekana mbele yake. Inaonekana kuwa ni mazingira ya mtaani.

Gari la abiria aina ya matatu limesimama kwenye barabara yenye maji baada ya mvua kunyesha. Watu kadhaa wamesimama kando wakisubiri usafiri huku magari mengine yakiendelea kupita. Mandhari inaonyesha ni kituo cha magari ya uma katika mtaa wa jiji.

Mwanaume amesimama barabarani, akiwa ameshika bango la matangazo. Nyuma yake, kuna basi la kijani, na watu wengine wakitembea kando kando, ya barabara. Mandhari inaonyesha, eneo la jiji, lenye shughuli nyingi, na miti ya kivuli pembeni.

Watu wengi wanatembea kwenye barabara ya jiji huku wengine wakisubiri magari ya usafiri wa umma yaliyoegeshwa pembeni. Kuna msongamano wa magari na watu; hali inayoashiria shughuli nyingi za kila siku mjini. Majengo marefu yanaonekana nyuma, yakionyesha kuwa eneo hili ni sehemu ya biashara au katikati ya jiji.

Magari ya usafiri wa umma, yameegeshwa kando kando ya barabara katika mtaa wenye shughuli nyingi. Watu kadhaa wanaonekana wakisubiri, wakipanda magari haya. Majengo marefu, yako nyuma na miti imepamba eneo hili, kwa kijani kibichi.

Magari ya abiria ya uma, yameegeshwa na mengine yanapita barabarani, katika eneo la mijini. Kuna majengo ya ghorofa, nyuma, yanayo ashiria, mji wenye shughuli nyingi. Mandhari yanaonekana kua safi, huku miti na mimea ikiongeza uzuri wa mazingira.

Watu wanasimama kando ya barabara, karibu na matatu ya rangi ya machungwa kwenye kitu cha mabasi ya mjini. Bango limewekwa kwenye mlango wa gari. Majengo marefu ya biashara yanaonekana nyuma ya matatu hizi.

Magari ya usafiri wa umma, yamesimama barabarani, huku watu wengi wakitembea , na wengine wakiwa wamesimama pembeni. Maafisa wa usalama, wanaonekana wakisimamia shughuli za barabarani. Majengo marefu, yamezunguka eneo hili la jiji.

Gari la usafiri wa uma limeegeshwa kando ya barabara mjini karibu na jengo refu. Mwanaume aliyevaa sare ya usalama barabarani anaonekana kuzungumza na dereva. Mandhari inaonyesha shughuli za kwaida za usafiri mijini.

Katikati ya barabara, kuna bango lenye maandishi makubwa ya rangi nyekundu, samawati na njano linalotangaza usafiri wa Meru Express Shuttle. Magari ya abiria yameegeshwa upande wa kulia huku watu wakipita karibu nayo. Majengo ya biashara yanaonekana nyuma ikionyesha mandhari ya mtaa wa jiji.

Watu wengi wamekusanyika kando ya barabara wakisubiri magari usafiri wa umma. Mabasi ya rangi ya bluu na ya kijani, yameegeshwa huku bodaboda moja ikiwa mbele. Wauzaji na madereva wa magari wanaonekana wakitangaza huduma zao kwa mabango.

Watu wanatembea kando kando ya barabara karibu na matatu ya rangi ya buluu yenye michoro ya kuvutia. Mmoja wao amevaa koti la buluu na fulana yenye maandishi. Nyuma yao kuna jiji lenye majengo marefu na ishara ya maeneo yanahudumiwa na basi hilo.

Gari la abiria, aina ya matatu, limeegeshwa karibu na barabara ya mji, yenye majengo ya ghorofa, abiria wachache wanaonekana wakisimama, pembeni ya gari hilo, wakijiandaa kuingia, na kutoka, juu ya gari, kuna shehena iliyofunikwa, kwa turubai ya kijani.

Magari ya usafiri wa umma, yameegeshwa barabarani, huku watu wakiwa katika harakati za kila siku mjini. Wanaume kadhaa, wamesimama karibu na gari moja, wengine wakionekana kuzungumza au kusubiri. Jiji linaonekana kuwa na shughuli nyingi na majengo marefu, yanaonyesha mazingira ya kibiashara.

Barabara imejaa magari ya usafiri wa uma yenye rangi tofauti tofauti kama nyekundu na buluu. Watu wanatembea pembeni ya barabara huku wengine wakielekea kwenye magari. Majengo marefu yenye rangi angavu yanaonekana upande wa kulia yakiwa yamezungukwa na miti ya kijani.

Treni ya kisasa yenye rangi nyeupe, nyekundu na ya manjano imeegeshwa kwenye reli. Eneo hilo limezungukwa na uzio wa waya wa chuma. Majani na miti midogo midogo yanaonekana kwenye ardhi karibu na reli.

Gari la umma lenye maandishi kwenye mabano 105 Shuttle , limeegeshwa kando ya barabara ya mtaa, uliojaa shughuli, rangi za gari ni za kupendeza na lina michoro mingi ya kuvutia, watu wachache wanaonekana karibu nalo, wengine wakitembea pembezoni mwa barabara, yenye matope.

Watu mbali mbali wanatembea na wengine wanasubiri magari ya usafiri wa umma, kati kati ya jiji, matatu ya rangi ya machungwa, imeegeshwa pembeni na abiria wanaingia, wengine kutoka, majengo marefu, ya kibiashara yanaonekana nyuma, yakizunguka barabara hio, yenye shughuli nyingi.

Watu wamesimama karibu na magari ya usafiri wa umma wakisubiri na kuingia ndani. Mabango yenye maandishi ya safari kama vile, kwenye mabano Nakuru City direct na kwenye mabano Nyeri direct yamewekwa juu ya magari haya. Majengo ya biashara ya rangi ya machungwa na manjano yameonekana nyuma.

Daladala ya rangi ya kijani, machungwa na nyeusi , imesimama kando kando ya barabara. Bango limesimama karibu na tairi likionyesha maeneo ya safari kama Thika na Makongeni. Watu kadhaa wamesimama kando ya barabara, huku miti na maduka vikiwa upande wa kushoto.

Bodaboda kadhaa zimesimama kando ya barabara huku madereva wakisubiri abiria. Watu wanapita na wengine wakielekea kwenye mabasi ya usafiri wa umma. Mandhari ya mtaa inaonyesha shughuli nyingi na harakati za kila siku mjini.

Kuna msongamano wa magari barabarani, huku watu wakitembea kwa miguu kando ya barabara. Maafisa wa usalama wa barabarani wanasimamia magari na kuhakikisha hali ya utulivu. Majengo marefu na mabango ya matangazo yanaonekana upande wa kulia wa barabara.

Watu kadhaa wamesimama kando ya barabara wakisubiri magari ya usafiri. Kuna matatu yenye michoro ya kuvutia, iliyopaki upande wa kulia. Eneo linaonekana kuwa na mvua kutokana na matope, na maji yaliyojaa kwenye mtaro.

Magari yanapita barabarani huku kibao cha kuonyesha mwelekeo wa barabara mbalimbali kikionekana katikati. Upande wa kushoto, kuna watu wanatembea kandokando ya barabara huku upande wa kulia, kuna uwanja wenye majengo kwa mbali. Hali ya hewa ni ya mawingu kiasi na taa za barabarani zimesimama pembeni.

Barabara ina alama za tahadhari kwa waendao kwa miguu pande zote mbili. Kuna basi la kijani limesimama upande wa kulia karibu na kivuko cha watembea kwa miguu. Eneo la mbele lina nyasi chache na udongo wa kahawia ulitandazwa.

Barabara ya miji ina magari yanayosafiri kwa kasi upande mmoja na wachache wakitembea kando. Daraja la waenda kwa miguu limejengwa juu ya barabara kuu kwa aijili ya usalama wa wapita njia. Mandhari ni safi huku mazingira yakiwa ya kisasa na yenye mpangilio.

Magari yamesimama kando ya barabara huku maafisa wa polisi wa trafiki wakionekana wakishughulikia jambo. Mvua imesababisha barabara kua na unyevunyevu na magari mengine yanaendelea kupita kwa upande mwingine. Mandhari ya nyuma yanaonesha miti na majengo marefu yaliyojengwa kwa kisasa.

Mifereji ya plastiki ya maji, imeunganishwa kutumia viunganishi vya bluu kwenye ardhi. Kuna uchafu na mabaki ya mimea karibu na eneo hili, inaashiria kua mazingira ya kilimo. Muunganisho huu, unaonekana kua wa muda, labda kwa kazi ya umwagiliaji.

Mabomba makubwa ya chuma, yenye kutu yameunganishwa, na vipini vikubwa vya mzunguko, mazingira yamejaa ukungu wa kijani, kutokana na uchafuzi na unyevu wa maji, yaliyotwama chini, sehemu hii inaonekana kuwa ya zamani, na haijafanyiwa matengezo kwa muda mrefu.

Maji, yanamiminika kwenye viganja vya mikono miwili, inayoshikamana. Mandhari ni ya giza, na inasisitiza umakini kwenye mwangaza wa mikono, na maji. Hali hii, inaweza kuhusishwa na usafi, matumaini, au uhaba wa maji.

Tanki jeusi la maji, lenye ujazo wa lita, miamoja thelathini na tano, limewekwa pembeni ya ukuta. Karibu nalo, kuna pipa la taka lenye mfuko mweusi, wa plastiki uliojaa. Eneo hili, linaonekana kua sehemu ya ndani ya jengo, lenye sakafu ya mbao

Barabara nyembamba, imezungukwa na mabati ya uzio na majengo ya mtaa. Watu wachache wanaonekana wakitembea na mmoja akivuta mkokoteni, wenye mabomba marefu ya plastiki. Mionekano inaashiria, shughuli za kawaida katika mazingira, ya ujenzi au mtaa wa mji.

Kuna bomba la kisasa la maji lililowekwa juu ya sinki lenye uso wa chuma. Mwanga wa joto unaangaza ukutani ukionyesha mazingira safi na yaliyopangwa vyema. Mandhari hii inaonekana kua sehemu ya jikoni au bafuni yenye usanifu wa kuvutia.

Mifereji ya plastiki imepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye uso wa saruji. Rangi ya mifereji hii ni kijivu na inaonekana kuwa mipya na safi, inawezekana ikatumika katika shughuli za ujenzi au mfumo wa maji taka.

Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba la chuma lililowekwa ukutani. Sehemu hii, inaonekana kuwa ni ya uma na ukuta una alama za kutu na unyevunyevu. Mazingira yanazungukwa na mchafuko kidogo na kijani cha ukutani. Huenda ni eneo la kuchotea maji.

Wafanyikazi wamevaa mavazi ya rangi ya machungwa na kofia za usalama, wakishirikiana kwa karibu. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti ya majani ya njano ikiashiria msimu wa vuli.